Aiskrimu maziwa yaliyogandanishwa yamebebwa kwenye kijiko na inapimwa kutoka kwa sufuria inayo shine .

Ugonjwa la mahindi. Mahindi imekuliwa pande moja huku mavuno yakididimishwa. Mahindi mengine yana color ya green . Kando kando yanajaribu kukosa huu ugonjwa.

Inaonyesha mimea michanga ya ndizi, iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi ya udongo. Majani yake ni makubwa ya kijani kibichi na yamepangwa kwa mstari. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo labda shambani au kwenye kituo cha upandaji wa mimea.

Hili ni picha la soko lenye matunda hasaa ndizi. Tunaweza kuona ndizi mbivu, za njano na ndizi ambazo bado ni mbichi za kijani. Ndizi hizi zimetundikwa juu kwenye kamba ili wateja wazione kwa urahisi. Chini ya ndizi kuna matunda mengine kama zabibu, mapera na matikiti. Mandhari yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi na rangi mbali mbali za matunda.

Gari la maziwa linaonekana kubeba bidhaa hiyo ikipakiwa na wafanyikazi. Kuna mitungi miwili ya hiyo mali ikibebwa na mfanyikazi.

Mwanamke ambaye anakama ng'ombe maziwa amevaa shati ya rangi ya buluu yenye mistari na suruali ya buluu. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwenye furaha na anatabasamu wakati wa shughuli hiyo. Ameweka maziwa kwenye chupa ya plastiki.